Hizi ni vifaa ambavyo vimeeza kuegeshwa kwenye bidhaa hii ambavyo ni viazi na vingine nafaa zinaweza kuwapata katika sehemu kulingana na ile sherehe ya biashara ambayo uko nayo, nayo sikoni ambayo zinauzwa.

Hizi ni pesa ambazo ni za elfu moja, pesa hizi zimeeza kuegeshwa au kuwekwa kwenye mezaa hii, hizi ni pesa ambazo zinaweza kujumuishwa kuwa zimetokea juzi, na zinatumika katika mjini kwani hizi pesa nayo mbele imeweza kuchorwa rais wa kwanza wa jamhuri ya Kenya, Jomo Kenyatta.

Hizi ni gari ambazo zimeweza kuegeshwa katika .Magari haya yana rangi tofauti na wameegeza magari katika sehemu hii na kuenda kwenye mkutano ama sherehe ili baadaye wataweza kusafiri kwao.

Huyu ako katika ile harakati ya kuipima maziwa katika sahemu hii. Wakati huu anaeka maziwa kwenye kikombe chake ili kuweza kukunywa. Ni thibitisho kuwa baada ya kutolea maziwa kwenye mashambani kupeleka mjini kuweka kwenye karatasi ili waweze kukunywa.

Hiki ni kifaa ambacho kinadhihirisha kuwa ni Kopokopo, ambalo unaweza kuomba nayo pesa. Kopokopo ni kitu ambayo unaweza kuweka jina lako na ile kitu ambacho au nambari ambayo unaizoea kuitumia kuwa ni nambari yako ya siri. Unaweza kuiomba pesa halafu baadaye utailipa pole pole.

Hapa ni sokoni ambao wameweza kuenda katika sehemu hii kuifanyia nayo biashara au kununua vile vitu ambavyo wameweza kuenda, mama huyu anonekana akipea chakula huyu na huyu ambao huenda ameweza kununuliwa nao kuna wale wengine wako katika ile sherehe ya kununua vitu ambazo wanazipenda.

Hizi ni noti za elfu moja ambazo zimeshikwa. Pesa hizi zinonyesha upande wa nyuma ambapo zimechorwa jumba kubwa la kifahari . Hizi ni pesa ambazo zimetolewa hivi majuzi na serikali ,noti hizo ndizo zinafaa kutumiwa.

Hizi ni magari ambazo zimeweza kuekeza katika chumba cha kifahari ,kudumisha kua magari haya au sehemu hii ni mahali pa kuundia magari na magari haya yameza kuundwa na yanaweza kutolewa katika sehemu na kuipeleka katika sehemu fulani ili ziwezwe kuuzwa au mwenyewe aweze kutumia.

Hizi ni pesa ambazo ni za elfu moja ambazo zimewezwa kuipangwa katika sehemu moja, kuchorwa raisi wakwanza nchini Kenya Jomo Kenyetta, pesa hizi ni pesa ambazo zilitumika kitambo, kwakua siku hizi katika serikalini hazitumiki tena.

Hili ni simu ambalo limeweza kushikwa na jamaa huyu kudhihirisha kuwa wakati wowote unataka kuweka au kulipia au kutaka kuona pesa zako ambazo ni ngapi unaweza kutumia kifaa hiki kujumuisha. Nayo inarahisisha kazi katika maisha ya kisasa.

Hii inadhihirisha kuwa lazima tukue na bima hilo la pikipiki ili wakati wowote umeweza kupata ajali bima hilo linaweza kukujumuisha na kukusaidia na kukutengenezea pikipiki. Inajumuisha kuwa kila bike , huenda ni la kibinafsi au kibiashara lazima ukue nayo.

Hizo ni magari ambayo zimeweza kuondoka katika sehemu hii na baada ya alichokamilika kuona. Magari haya yameweza kuundwa na yana rangi ambayo hazifanani ambayo zimeweza kuandikwa katika ile hali ya kutengeneza ili baadaye magari yanaweza kuuzwa ili mwenyewe aweze kuipata hela ya kujikimu.

Hapa ni sokoni ambapo kuna ndizi ambayo imeiva na kuna ile bado halijaiva, kuna nyanya, kuna vitu vingine inadhirisha akuwa hapa ni sokoni ambapo kina mama watu hawa wanafanyia biashara ili waweze kuuza na kupata hela ili kujikimu hata maisha.

Hili ni duka ambalo wakati wowote unahitaji kutoa pesa na ukona kile kadi lako unaweza kuenda katika sehemu hii na kuitoa ile pesa kuitumia kadi lako au kuituma pesa katika sehemu au kuweka pesa lako kwenye benki yako ili baadae utaitumia kujisaidia.

Huku ni madukani ambayo ziko katika mjini. Maduka haya mbele yao kuna ndizi ambazo zimeweza kuwezekwa katika sehemu kuonyesha kuwa kuna yule mkenya ako katika ile hali ya kuuzwa. Kuna magari ambayo yako katika ile ishara ya kutembea katika sehemu hio.

Hili ni duka ambalo ni duka la Mpesa. Duka hili kuna chakula kuna zile ndizi ambazo ziko huko ndani ambazo zinauzwa. Naye kuna huyu ambaye anatembea mbele ya duka. Mwenye duka ni jamaa huyu anayetumia hii duka kujikimu kimaisha.

Hii inadhirisha kuwa hili bima, bima la usafiri kila mtu ata kama uko na pikipiki lazima ukuwe na bima hili ambao ni rahizi, nao kuna nambari unaweza kuiweka na pesa ambao unaweza lipa kwa miezi sita ni elfu mbili mia tana ili itakugarimika katika utawi wa pikipiki.

Hizi ni magari ambazo zimeweza kuegezwa kwenye lori hii kuu refu, magari haya huenda yameweza kununuliwa au yanapelekwa katika sehemu fulani iliyaweze kuuzwa, magari yanarangi tofauti na huenda yameweza kuundwa kwenye ule mpita ambalo ni tofauti.

Hili ni gari ambalo ni kasi sana, labda mwenye yuko ile harakati za kuendesha kuenda mahali, au kazini au nyumbani. Gari hili ni gari ya kibinafsi ambalo, zaidi uwa lina saidia watu katika kusafiri katika sehemu zinginezo ambazo hizi magari za usafiri hazifiki.

Hili ni kifunguo cha gari lililoweza kuegeshwa kwenye mlango wa gari ikidhihirisha kuwa mwenyewe ameweza kuweka hapa ili kujumuisha kuwa gari hili linauzwa au mwenyewe ameweza kuegesha na kusimama nyuma au kaneo kando ya gari hili.

Hili ni gari ambalo ni la rangi nyeusi ambalo limeweza kuegezwa katika sehemu hii. Gari hili mwenyewe ameweza kueka na huenda hapa ni nyumbani ama amewza kueka na kuenda mkutano. Kuna mtu ambaye amesimama nyuma ya gari hilo.

Hizi ni magari ambayo zimeza kuegeshwa katika nyumba hii ya magari, magari kundwa kwa ile mtindo ya ambayo lina maridadi, magari haya ni jipya yanaonekana yapo katika sehemu hii ili waweze kuizwa.

Hapa ni sokoni ambao hawa wanauza au wanaifanya biashara kiafya. Kuna vile nyanya, kuna kitunguu ,kuna viazi ,kuna ndizi ambayo ziko katika halakati za kuuzwa ,katika sokoni hali hiyo wanauza waweze kuipata katika soko hilo.

Hili ni kuhakikisha kuwa kifaa hicho unaweza kuitumia kuitoa pesa au kuona pesa ambazo uko nazo kwenye simu yako au kuilipa pesa kwenye sehemu hiyo au kununua nayo wakati wa kutumia kifaa hicho bila kusumbuliwa na kifaa chochote ile.

Naye huyu ameweza kupewa kifunguu hiki cha gari ina ishara kuwa ameweza kununua gari hilo jipya katika sehemu hili auameweza kupewa gari hilo. Nyuma kuna lile gari ambalo limeweza kuegeshwa ambalo bado ni jipya na huyu naye anaonekana kama huenda amenunua.

Gari la kifahari ambalo bado ni jipya, mwenyewe ameweza kuyaegesha katika mlango wake wa jumba hili na kuingia nyumbani lake ili afanye shughuli zake za nyumbani au kuna wale ambao wameweza kuegesha katika jumba hili na kuenda katika sehemu lake. Hili jipya ni gari ambalo lenye rangi nyeupe.

Hii inadhihirisha kuwa, inaonyesha kuwa hili ni Jubilee ambayo ni bima ambayo kila mtu unafaa kuwa nayo alafu unalipa mia tano na kukuja chini kwa mwezi. Hili bima linaweza kukusaidia hospitalini wakati huna pesa chochote.

Hili ni dukani ambalo ni mpesa ambapo mwananchi huyu anaonekana akuingia duka hili ili aweze kununua kitu ambacho anaitaka. Mbele ya duka hilo kuna gari ambalo limeegeshwa katika mbele ya duka hilo.

Hii inadhihirisha kuwa familia au jamii zako unafaa kuwa na sisi. Ni dhiki ya inadhihirisha kwa unafaa kujumuisha na kutumia tarasilahi ile wakati wowote mnafaa kwenda hospitalini ama kisherehe hata usumbua. Mataitumia kifaaji hili. Kuwalipia madeni...

Hili duka lao wameweza kuweka duka la simu hii. Wazee hawa wameweza kuketi chini katika huku wakionyesha kuwa mwenye duka ni huyu ambaye ameketi chini. Duka hili unawezakupata chakula kama vile soda na vitu vinginevyo ambavyo viko katika jumba hilo.

Hii inaonyesha picha ambayo wakati unataka kusambaza pesa kuna kile kifaa ambacho kimeweza kuleta. Ni kifaa ambacho unaeza kutoa pesa zako kwa urahisi na haraka bila kusumbuana.

Hizi ni nyanya vitunguu ambazo zimeweza kwenye katika masokoni naye anaitumia ruhusa hii ili aweze kuipata pesa ya kufanyia biashara, katika simu ili apate pesa ya kujikimu nayo kimaisha.

Hapa ni sokoni nayo kuna vitu ameweka kwenye ni viazi naye kuna nyanya ambazo zimeza kuegeshwa katika sehemu yao kuonyesha katika hapa ni mahali hawa watu kuifanyia biasharabkuwa hapa ni sokoni ambao wanauza chakula haya ili wanunuzi waweze kununua.

Lori hii ambayo liko katika hali ya kuitengeneza imeweza kuwekeza magari nyingi ambayo ana rangi tofauti na ameweza kuundwa kwa ile mtindo zao. Katika ile harakati inaweza kuoekeka magari kwa sehemu zingine kuuzwa su wenyewe wameweza kuinunua na wanaipeleka nyumbani mwao.

Hapa ni mjini ambapo kifaa kimeweza kuegeshwa mahali ambapo kama kila kitu ambacho wananchi huu wanatumia kuuza mayai katika mjini naye huyu anaitumia ili kuweza kujikimu na kupata pesa na kuipata jukumu ile aweze kufaa maishani.

Hawa wanaonekana kushiki hiki kijikaratasi kuonyesha kuwa kuna ile kifaa ambacho wanaendela kusoma. Huyu naye nyuma yao kuna magari ambayo yameweza kuegezwa na majumba za kifahari. Inajumuisha kuwa kuna hiki kitu ambacho wanaiona kwenye karatasi hii ambayo wamependezwa nayo.

Hapa ni pahali pa kuitoa au kuipata maziwa. Naye kuna mitungi ambayo imeweza kuwekezwa kwenye chumba hili ili wakati unaitaka maziwa unaenda katika kifaa hili. Hapa wanajulishwa kuwa wanaitoa maziwa katika mashamba na kuleta mjini kuiweka vijikaratasi halafu wanauzia wateja.

Hii inadhihirisha kila mtu ambaye ako na gari huenda ni la kibinafsi au la kufanyia kazi lazima ukuwe na bima hili ambalo unaweza kuhakikisha kuwa wakati unataka kutumia nambari haya wameweza kuandika ili bima hilo wakati wowote umepata ajali bima hilo linaweza kukugharamia.

Hizi ni pesa ambazo ni za mia moja ambazo zimeweza kuekezwa kua ni vingi, naye huyu anaonekana akishika pesa hiyo ambayo pesa imeweza kuchorwa rais wa jamuhuri wa Kenya ambaye ni Jomo Kenyatta kwenye pesa hiyo, pesa hili ni pesa ile za zamani ambazo kwa hivi sasa hazitumiki tena mjini Kenya.

Hizi ni magari ambayo zimeweza kuegesha katika sehemu hii. Magari haya yana rangi tofauti na yanaweza kuunda kwa ile mtindo ambao hufanana. Magari haya yameweza kuegesha huku kujulisha kuwa ni jibi na ukitaka kununua unaweza kuipata katika chumba hiki cha kifahari.

Hili ni gari ambayo ni refu ambayo ni lori, ambalo magari mengine yameweza kuegeshwa juu yake na zingine chini yake. Magari haya yana rangi tofauti yameweza kuundwa kwa mitindo ambayo ni tofauti. Tena magari haya huenda yanaweza kununuliwa na yanapelekwa sehemu zingine kuuzwa kwa wenye wanaweza kununua.

Hizi ni pesa ambazo ni za elfu moja. Pesa hizi huku zinaonyesha kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni wa kwanza, Jomo Kenyatta na pia wanyamapori ambao wamechorwa kwa boti ile ya elfu moja.

Hizi ni magari ambazo zimeweza kuegeshwa katika sehemu hii . Magari haya ni magari jipya na yana rangi tofauti na yameweza kuundwa kwa ile mtindo ambayo inafanana . Magari haya ni jipya na huenda yako katika ile harakati ya kuuzwa au wenyewe wameweza kuegeza sehemu hii na kuenda kwenye mkutano huo.

Hizi ni magari ambazo zimeweza kuegeshwa katika sehemu moja . Magari haya ni magari jipya na yana rangi tofauti lakini huenda ni kama iko na mitindo ile ambayo inafanana . Magari haya yanauzwa katika sehemu hii au wenyewe wameweza kuegesha katika sehemu hii na kuenda kwenye mkutanoni .

Hapa ni sokoni ambao watu huenda kufanya biashara huu. Sehemu hii kuna ndizi, kuna viazi, kuna nyanya, kuna tomatoes na vingineo ambavyo ni vyakula ambavyo vinakulwa katika sokoni hii ambao akina mama hawa wanaendelea kuuzia wakenya katika mjini huko.

Hizi ni magari ambazo zina rangi tofauti na zimeweza kuundwa kwa ile mtindo ambayo, zimeweza kuegeshwa katika sehemu hii. Inahudumisha kwamba magari haya ni zile za mercedes ambazo ni jipya na huenda yako katika hili yard au katika ile ishara ya kuwa yako yanauzwa.

Hapa ni sokoni ambamo watu hufanyi biashara. Kuna vitu vingi ambao hawa wanaweza kuuza kama chakula ili kuenda unachukua nyumbani kutumia kukula ama kuongezea radha kwa chakula yako ambayo unaipenda kukula wakati huo.

Hapa ni sokoni ambao hawa wako katika ile harakati za kuifanyia nao biashara ili waweze kuuza vifaa vyao ili baadaye waweze kupata hela la kujikimu nao katika maishani. Vyakula haya ni vyakula ambazo zinafaa na vinauzwa na wale wanunuzi wanaweza kununua.

Hii inadhihirisha ya kuwa kila nyumba lazima ikue na bima hilo ambalo litakugharamia wakati wowote umeweza kuipoteza vifaa vya nyumbani yako au umeweza kuiteketea , kuibiwa au kusumbuliwa na moto ila bila hilo la nyumbani linaweza kugharamia kukununulia vifaa hivi.

Hili ni gari ambalo limeeza kuegezwa na mwenyewe katika chumba hichi chake, ameeza kueka gari hili katika sehemu hii na kwenda nyumbani, ameeka ambalo au mwenyewe ameeza kuekeza katika, sehemu na kwenda kwenye mkutano ule, gari ina korea ambayo bado ni chibu na gurudumu lahe ni kubwa.

Hili ni gurudumu la gari ambalo limeweza kuegeshwa sehemu hii. Gurudumu hii bado ni za mbele kwenye gari hilo. Hili gurudumu linatumiwa na gari kuweza kuendesha na kuitumia kuenda katika sehemu zozote zile ambazo inafaa kuenda.

Hizi ni magari ambayo zimejaa sehemu nyingi, magari haya yana rangi tofauti magari haya ni cheaper , na huenda katika sehemu nyingi za kuenda kazini, magari haya yameweza kuegeza sehemu hizi iko katika ile hali ya kuuza.

Hii inajumuisha kuwa kifaa hii unaweza kuipata katika huduma Kenya, ambayo wakati unaitaka unaweza kwenda katika sehemu hio kutengeneza ili kujumuisha kuwa, wewe ni mkenya na wewe uko katika ile harakati za kuwa umeeza kuajiriwa katika kazi hii.

Hii ni gari ambalo lina rangi nyeusi ambalo limeweza kuegeshwa katika sehemu hii, nayo kando yake kuna magari mengine ambayo yameweza kuwekwa katika huko. Nalo hili gari ni jipya kudhihirisha kuwa magari haya huenda yanauzwa katika chumba hiki cha kifahari ambayo limeza kuegeshwa.

Hii ni kifaa ambacho huwa inatumika katika sehemu ama katika uwanja wa ndege, hii inatumika wakati kuna pesa ambazo zinatokea nchini kwingine unaweza kubadilisha kutumia nambari ambazo zimeweza kuandikwa ili ukuwe na zile pesa ambazo iko katika mjini huu ambao.

Hapa ni masokoni ambao wanabiashara wanaifanyia kazi, hapa inadhihirisha kuwa sokoni hii ni pahali pa kuuzia nayo nyanya, naye huyu anaonekana akipanga nyanya akiweka sehemu zile ambayo zinafaa ili wale ambao wanapendezwa wanaeza kupata nyanya haya katika sehemu na kununua.